Hii ni duka linalouza aina mbalimbali za mavazi ya wanaume kama vile ' jeans' ,fulana na sweta. Katikati ya duka hii, kuna meza yenye fulana, zilizopangwa juu yake.

Gari jeusi aina ya Subaru limeegeshwa kwenye nyasi pembeni, ya gari jeupe, na kuna miti ya kijani nyuma yao. Mtu aliyevaa shati la milia, anaonekana upande wa kulia.

Hapo tunaona gari ya Subaru Forester likiwa limeegeshwa katika sehemu ya uuzaji magari. Gari hili lina rangi nyeusi, magurudumu ya aloi na muundo wa kisasa unaovutia. Na dari inaonyesha magari mengine pia yakionyesha kuwa ni eneo la biashara ya magari.

Kwenye basara huu, kuna aina tofauti za magari unapotazama upande wako wa kulia kuna gari jeusi likifuatiwa na gari la rangi ya samawati, kisha gari lingine jeusi. Kwenye kona, kuna magari mawili meupe. Mbele ya gari la samawati, kuna mwanamume amesimama. Pia huko nyuma kuna kichaka kidogo chenye miti.

Katika nyumba ya maonyesho kuna magari ya aina tafauti tafauti, hapa mbele kuna rangi ya rangi nyekundu na pia gari yenye rangi nyeusi na pia kuna watu wawili hapo msichana na kijana. Msichana amevaa suti nyeusi na shati ya rangi nyeupe huku kijana amevaa jinsi na shati ya rangi nyeupe. Wote wamevutiwa na gari nyekundu

Kuna gari dogo jeupe lenye nambari ya usajili 'KCM 709K'. Pia nyuma, kuna kichaka cha kijani.

Kuna soko safi ambapo wanauza mapambo ya aina tofauti. Na katika madari nyuma kuna miti na majengo ya aina tofauti na rangi tofauti.

Huu ni soko ambapo kuna mboga, nyanya, viazi na aina nyingine nyingi za bidhaa zinauzwa hapo. Kuna magari yanapita sokoni na mtu yuko nyuma ya gari hilo. Pia kuna jengo refu linaonekana kwa mbali mwishoni mwa soko.

Hii ni sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la rejareja. Kuna aina mbalimbali za viazi, vitunguu, karoti, tangawizi na mboga nyingine zilizopangwa vizuri kwenye meza za maonyesho. Maeneo hayo yana mwangaza wa kutosha na mapango yanayohamasisha ulaji wa chakula bora yamebandikwa juu.

Hapo tunaona sehemu ya duka kuu yenye safu za matunda na mboga mbichi, kama maparachichi, mapera, mananasi, na spinachi. Mazingira ni safi na, yamepangwa vizuri, yakionyesha hudumu bora ya bidhaa za chakula safi kwa wateja.